Mwanariadha mmoja, kwa jina Samuel Mushai, yupo kwenye mazoezi ya kukumbia wakiwa na anaye msaidia kwenye taaluma yake ya uana riadha, anaye julikana kama Jimmy Kipchumba, yeye ni mKenya, na alizaliwa tarehe ishirini na sita, mwezi wa Disemba, mwaka wa elfu moja, mia tisa themanini na tisa, yeye ni mlemavu na hawezi kuona.

Huu ni uwanja ambao una vitu mbalimbali. Kwanza kabisa kuna jumba ambalo linajengwa. Bado halijakamilika. Limewekwa alama ya msalaba juu yake. Hii ina maana kwamba jengo linaoendelea ni la kanisa. Sehemu hii imezibwa na kuzingirwa na mabati. Pia kuna sehemu iliotengewa watoto kucheza.

Hapa ni darasani. Kuna dawati maalum ya kuwasaidia wanafunzi kuandika huku wakiwa wameketi. Pia kuna ubao mweupe ukutani. Isitoshe kuna tarakilishi zinazotumiwa katika masomo haya. Kando yake kuna viti vyeupe vya kukaliwa wakati wa matumizi yake.

Picha ya mwanamke kwa jina Hellen Wawira. Yeye ni mkenya, alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili, mwezi Aprili tarehe kumi na tano. Amevalia shati nyeupe na kaptura nyeusi. Anaishi na ulemavu ambao ni Spina Bifida kwa lugha ya kiingereza. Anashiriki mchezo wa kuinua vyuma unaoitwa power lifting .

Hiki ni chumba cha kujifunza jinsi ya kutumia tarakilishi. Zipo nne katika kila meza. Ukutani ubao mweupe umetundikwa. Viti vyeupe pia vimewekwa hapa ili wanaojifunza wapate kuketi.

Hapa ni uwanjani na kunapendeza sana kwa sababu nyasi zimemea vizuri. Wanaume walemavu waliovalia jezi nyekundu zilizoandikwa Kenya kifuani, wanacheza mpira wa kandanda. Pia sehemu hii imepandwa miti kuelekea nyuma.

Hiki ni chumba, ndani ya chumba hiki kuna fagio na ndoo maalum ya kuzolea taka, kando yake kuna mlango ambao umefungwa, pia kuna ubao ambao umeandikwa majina ya watu pamoja na vyeo vyao, mfano kuna mtu anayeitwa Musa, yeye ni kiongozi wa kikundi cha watu wanaorekodi.

Mazingira haya ni ya shuleni. Kuna uwanja uliopandwa nyasi. Pia maua ya kijani kibichi yamepandwa na kuchongwa vizuri, kando ya jumba ambalo limegawanywa yakawa madarasa. Ukutani kuna michoro mbalimbali, ya kuwasaidia wanafunzi katika masomo ya kisayansi.

Mazingira ni ya shuleni. Shughuli za masomo zimenoga hapa. Ubao mweupe umeandikwa maandishi mbalimbali kwa rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na pia samawati. Kilichoandikwa ni jina la siku pamoja na tarehe na pia herufi ndogo.

Hapa ni darasani. Kuna ubao mweupe ukutani. Pia viti pamoja na madawati sita ya kuwasaidia wanafunzi kusoma na kuandika vipo hapa. Kando kwenye kona, kuna sehemu ya kuweka vifaa mbalimbali kama vile chupa.

Mazingira haya ni ya shuleni. Usafi uliozingatiwa hapa ni wa kiwango cha juu zaidi. Maua yamechongwa vizuri pia miti imepandwa hivyo imesababisha sehemu hii kupendeza mno. Majumba mawili yamejengwa.

Shughuli za elimu zinaendelea hapa. Hii ni kwa sababu madawati mawili pamoja na viti viwili vinavyotumiwa na wanafunzi vipo hapa. Juu yake kuna majina ya wanaomiliki madawati haya.

Mtu moja ameshikilia kitabu cha somo la kingereza la darasa la pili kwa mkono mmoja. Juu yake ua la samawati na kijani kibichi limechorwa. Pia pembeni kimeraruka. Mwandishi wake anakwenda kwa jina Hey Richards.

Hapa ni barabarani. Mwanaume mmoja mwenye ulemavu mguuni anaendesha baiskeli ya kijani kibichi. Kando yake kuna msitu uliojaa miti na vichaka tele. Maua ya rangi ya manjano yamemea kwenye vichaka hivi.

Shughuli za elimu zinaendelezwa hapa, ukutani, karatasi nyeupe yenye maandishi meusi imetundikwa. Maelezo yalioko hapa ni ratiba ya shule la somo la kompyuta. Hii inawaelekeza walimu pamoja na wanafunzi wanachotakiwa kukifanya wakati fulani.

Huu ni mlango karatasi nyeupe imebandikwa hapa kwa minajili ya kuelekeza watu kinachoendelezwa ndani ya chumba hiki. Maandishi yaliyoko hapo ni maabara ya somo la Kemia na Biolojia.

Mazingira ni ya shuleni na yanapendeza kwelikweli kwa sababu usafi uliozingatiwa hapa ni wa kiwango cha juu. Maua yamechogwa vizuri, jumba limechorwa mchoro wa safina ya Noah kwenye Bibilia na linapendeza sana.

Karatasi yenye maelezo kuhusu jinsi ya kukabiliana na taka, ili kuhakikisha kwamba tunayatunza mazingira ya shuleni na pia nyumbani. Imebandikwa ukutani. Kuna michoro mbalimbali ambayo imechorwa hapa. Mfano, kuna wanafunzi wanaokota taka na kuzikusanya pamoja, pia kuna mapipa matatu ya kuweka taka.

Hapa ni shuleni, chumba kimoja chenye mlango mwekundu kimebandikwa kijikaratasi cheupe. Maandishi yaliyoko hapa yanaonyesha kwamba chumba hiki ni darasa la sita C. Mbele yake maua ya kijani kibichi yamepandwa.